Kuna mhudumu wa afya akimpima msichana homa kwa kutumia kipimajoto kwenye sikio. Msichana anaonekana kuvaa shati lenye maandishi yanayoonyesha kwamba wanatukio wa afya au kampeni ya chanjo au uchunguzi wa mgonjwa na pengine ya watoto au vijana.

Hii ni moto ambayo imetendeka mahali, na ukiangalia unaona ma nyumba nyingi zimechomeka, na inaweza kuwa ya kwamba kuna watu wengi wamekufa na wengine wamekosa makazi zao.

Mhudumu wa afya ambaye anasaidia mgonjwa kumng'oa meno au kumtengenezea meno ili apate siha jema katika sehemu lake. Pia anatumia tochi la macho.

Mtalaam wa afya akimsaidia kijana kufanya mazoezi ya tiba katika chumba cha hospitali au kituo cha tiba. Wote wamekaa juu godoro la rangi na kuna vifaa vya walemavu kama kiti cha gurundumu nyuma yao. Hii inaonyesha huduma ya ukarabati wa viungo kwa watu wenye ulemavu.

Hapa kuna wanaume wawili, mmoja amekaa kama ni mhudumu wa afya, ambaye yule mwingine anamonyesha na akiwa na karatasi za karatasi jeupe. Huku nyuma ukiangalia unaona vibaa vya aina mbalimbali kama vile nguo. Na hapo mbele ukiangalia unaona laptop ama kompyuta ambayo iliwekwa ili watu waangalie.

Hawa ni watu kadhaa ambao wanafagia sehemu ambayo ni chafu wakiwa wanaokota machafu zote pamoja ili waweke ama wachome pamoja. Inaonekana kuwa kila mtu anavaa kofia ama kitu ambayo inamzuia hii chafu.

Hii inaonyesha, kuna mwanamke fulani amevaa glovu na amefunga mdomo wake akiwa anabeba dawa. Hapo nyuma ukiangalia unaona watu wawili ambao wanavaa jezi jeupe mmoja akitembea na huku nyuma ukiangalia unaona mchoro pamoja na mtu mmoja akiwa anaongea na simu wakiwa wanasimama na mwingine.

Kuna mhudumu wa afya ambaye anashuhghulika katika kwenye meno huku mhudumu wa afya akitumia tochi la kalamu kumwangalia meno ya mgonjwa.

kuna mhudumu wa afya ambaye anasaidia mgonjwa kung'oa jino lake huku akitaka kupata siha njema na ili apate dawa huku ukiangalia unaona watu wateja ambao wanangoja daktari

Hawa ni wapulizajiwa dawa za afya, ambapo wanapuliza na kufanya kuspray katika nyumba maalum. Huyu ambaye ako na dawa anaspray kwa kiti na huyu mwingine akiwa anasimama na kufanya kitu juu ya meza.

Mkutano wa jamii unaofanyika nje katika eneo la wazi lenye udongo wa rangi ya kahawia. Watu wamekaa kwenye viti vya plastiki wakizungumza kwa mvingo. Kuna mtu mmoja aliyeinuka, labda anazungumza au kutoa maelezo kwa wengine. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini au kwa majengo machache ya nyuma.

Hapa kuna madawa haina mbalimbali ambayo iliyowekwa juu ya meza na pia ukiangalia kuna sindano ambayo iko milimita ishirini, thelathini hadi sitini na pia ukiangalia uko kuna machupa .

Hapa kuna mhudumu wa afya, ambaye anavaa jezi ya njano, akiwa amebeba mgongo wake dawa. Na pia ukiangalia, anavaa buti za mvua. Na huku mbele ukiangalia, kuna maji inayojaa.

Kuna mhudumu wa afya ambaye anasaidiana mtoto mdogo ambaye ni mgojwa ili apate siha njema dhidi ya kumkinga ugonjwa ile mbalimbali. Pia wanadunga ili apate siha.

Hii ni n'gombe ambayo ilikufa kitambo sana .Huku ukiangalia kuna wanaume wawili wanaondoka walipojua ya kwamba hii n'gombe imekufa.

Hapa kuna dawa za kumeza ambalo iko kwenye chupa na zilimwagwa juu ya meza na mafuniko yake iweke kando huku moja ikiwa imewekwa juu yake.

Naona chupa tatu za virutubisho vya kalshiamu kutoka kwa chapa za Nature Made, Pure encapulation na Mykind organic na vote vinavyosaidia afya ya mifupa.

Hii ni chupa ambalo limechorwa na mti ya arubaini. Hii inamaanisha ya kwamba hii chupa kuna dawa ya arubaini ambayo inasaidiwa watu ili wapate siha mbalimbali.

Kuna mhudumu wa afya ambaye anavaa jezi ya bluu huku akitaka kumsaidia mama mmoja akiwa na mtoto wake na huyu mumama anakaa juu ya kiti. Huku nyuma ukiangalia kuna watu wengi ambao wanaongoja na huyu daktari ili wapate na wahudumishwe.

Hawa ni wanaume wawili ,mmoja akiwa amevaa jezi nyeusi akiwa anasilia na mlezi wa mwana ambaye anakaa akiwa ametazama ,huyu amevaa jezi jeupe

Ukiona unaona mwanaume ambaye akitembea akiwa na simu mkononi, na huku mbele ukiangalia kuna jengo refu kiasi, huku chini yake kuna wamama ambao wanachota maji wakiwa na jerican pamoja na watoto.

Mwanaume ambaye amevaa sharti jekundu huku akisafisha choo akiwa na ndoo nyekundu. Na pia ukiangalia ukuta zimechorwa ili kuelimisha watu.

Kuna mhudumu wa afya ambaye anashika mkono yake sindano na dawa ili adunge mtoto mdogo. Na ukiangalia unaona mwanamke ambaye anashika mtoto yake juu anavaa jezi nyekundu.

Kuna mhudumu wa afya ambaye anasaidiwa na mtoto mdogo ambaye anakaa juu ya mama yake huku akimdunga kwa mkono yake.

Hiii inaonyesha virusi vya dawa pamoja na chupa ndogondogo ya majimaji ya dawa ingawa maandishi kwenye dawa haionekani kwa uwazi, huenda hii ni picha ya dawa zinazohusiana na maelekezo au mchakato wa matibabu flani huenda pia inalingana na shughuli ya kurekodi maelezo ya mgonjwa au kuelewa kwa matumizi ya dawa.

Hapa kuna magari ambazo zinatembe kwenye maji. Ukiangalia hapa kuna aina mbalimbali za magari, kuna tuktuk kuna taxi na ukiangalia hapa kuna mafuriko ambayo yanaweza sababisha vifo. Na huku juu ukiangalia unaona ukuta ambao ulijengwa juu.

Ukiangalia unaona mtu mmoja ambaye anapaka mkono wa mtoto huku akiwa anaandikia kalamu makucha zake. Na hii kalamu ni za kuandika baada ya kupatiwa watoto polio.

Kuna banda la jadi la tiba asilia. Kuna bango kubwa lililoandikwa kwa mkono likieleza aina mbalimbali za magonjwa au matatizo ya kiafya ambayo wanatoa tiba yake. Maandishi yako kwa lugha ya Kiingereza, na baadhi ya magonjwa yanatajwa ni kama vile asthma, high pressure, stomach, na mengine mengi.

Naona kundi la watu waliovaa sare za kitaalamu na kofia za bulu wakiwa wamebeba vifaa mbali mbali. Wengi wao wanavaa mavazi yenye nemba ya Shirilka La Afya Duniani. Wako katika eneo la wazi karibu na majengo ya shule au taasisi ya umma, wakionekana kuwa kwenye shughuli rasmi ya kusaidia.

hapa naona kuna mhudumu wa afya ambaye ameshika sindano huku akimdunga mtoto mmoja ambaye analala juu ya mama yake, huyu daktari anamdunga ili huyo mtoto apte siha njema.

Mganga wa jadi aliyevaa mavazi ya kitamaduni akiwa ndani ya chumba chake akifanya maandalizi ya tiba ya kienyeji mbele yake kuna vifaa vya kazi kama panga na kuni , ukitani kuna kalenda na picha za kuonyesha mazingira ya nyumbani

Kuna wahudumu wa afya ambayo yanamsaidia mgonjwa ambaye akona shida katika mdomo. Labda wanamtolea jino ama wanampa dawa ili apate siha njema.

kuna mhudumu wa afya ambaye anatengeneza dawa akiwa amevaa jezi lake la maalum la rasmi na hapa pengine ukiangalia unaoana madawa ambayo yaliyowekwa juu ya meza

Kuna mtu aliyevaa koti la daktari huku akishikilia chupa mbili za dawa na inaeza kuwa kama anaeleza matumizi ya dawa hizi na hii mazingira yaeza kuwa zahanati.

Hizi ni machupa amabaye iliwekwa ndani yake dawa iliyoandikwa maandishi ya Mtiki na Mkoko. Hizi ni dawa za wanaume ambayo wakichukua ama wakitumia wanapata nguvu zaidi.

Hii ni chupa. Dawa ambayo mwanaume mmoja akiwa nashika wka mkono yake na huku hii dawa inaonekana kama kuna dawa ambayo inasaidiwa na covid na hii mama ukiangalia shingo lake kuna mkufu.

Kuna mwanaume na mwanamke wakiwa mbele ya choo ya kijamii cha Freshlife kilichopo katika mtaa wa mabanda. Mazingira yanaonyesha juhudi za kuboresha usafi kwenye maeneo ya kipato cha chini.

Inaonekana ya kwamba kuna mtu mwanaume ambaye anafanya kuspray aina mbalimbali za mimea huku akiwa anabea kitu mgongo yake na huku mbele ukiangalia kuna msitu ambayo iko na miti mingi.

Hapa kuna mwanamke mmoja ambaye anasimama akiangalia mbele, akiwa ameva jezi nyeusi. Na pia huku nyuma yake ukiangalia unaona miti ambazo zimekauka.

Kuna mhudumu wa afya akiwa anasaidia mtoto mmoja ambaye amekaa juu ya mama huku mama yake akiangalia na mtoto akiwa analia. Pia mtoto anapatiwa sindano ya dawa ili apate afya njema.

Hapa kuna watu kadhaa ambao wamejumuika huko wakifunga na mdomo zao. Wakish beba mikono yao juu, inaonekana kama wako na furaha za aina mbalimbali.

Huyu ni mzazi mmoja ambaye anashika na mtoto wake akiwa anabeba juu huku akiwa anakaa juu ya kitanda. Akimwangalia mtoto akiwa amemfunika.

hawa ni watu wawili ambao wanafanya kazi huku ukingalia wanavaa jezi nyeusi na buti za mvua na pia ukiangalia wanafagia uchafu ambayo yamewekwa mahali

Mpulizaji wa dawa afya akifanyia ku spray katika mazingira ya shamba huku akimtaka kumuua wadudu wa aina mbalimbali.

kuna mhudumu wa afya ambaye anapatia mtoto dawa ile ya kumkinga mtu mgonjwa ili apate siha na , pia kuna mzazi ambaye anabeba mtoto wake akimshika na akimpatia daktari dawa

Hapa kuna magari ambayo yamechomeka huku pamoja na bidhaa mbalimbali na moto ambayo zimeenda juu na unaona watu wakiangalia na wengine wakichukua camera .

Hapa kuna wahudumu wa afya, ambayo wanahudumishwa watoto wachanga kwenye hospitalini. Na pia mmoja huku akitengeneza vifaa vya kuhudumishwa watoto hospitalini.

Kuna dawa la aina iliyoandikwa polio vaccine ambayo inasaidia na watoto wadogo na umpatia kwa mdomo. Ukiangalia unaona sindano zingine ambayo imewekwa juu ya meza.

Hawa ni wahudumu wa afya ambayo wako kazi, wakifanya operation kwa mgonjwa ili apate afya njema. Huku nyuma unaangalia kuna mtu flani ambayo anangoja.

Mwanamke amelala kwenye kiti cha daktari wa meno, akiwa anafanyiwa matibabu ya meno, mtaalamu wa afya aliyevalia glove na koti la blue , akimshughulikia kwa kutumia kifaa cha tiba ya mdomo kinahotoa mwanga wa blue mwanamke huyu amefungua mdomo wake ili kuruhusu daktari kufanya kazi kwa urahisi.

Chupa kadhaa za dawa za asili kutoka Zefania Life Herbal Clinic . Chupa hizi zina jina la bidhaa Diabetes ambayo inaelezwa kuwa ni dawa ya miti shamba kwa ajili ya kudhibiti ugonjwa wa kisukari. Zimefungwa vizuri na zina lebo ya maelezo kuhusu matumizi ya dawa hiyo.

Hii ni picha ya dawa ya mitishamba inayoitwa ngiri sugu inayodawa ya kutibu ungiri. imetengenezwa na kampuni inyoonekana kama Zerbal femal.com.

Naona mmama akiwa katika wodi ya watoto wachanga .Akiangalia au kuhudumia mtoto aliye katika mashini ya kulele watoto wachanga .Hivo onyesha hali utuzanji wa watoto uliozaliwa kabla ya wakati au wenye matatizo ya kiafya.

Mfanyakazi aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga pamoja na barakoa ya gesi akiwa anabeba madumu wawili yenye ya sumu. Inaonyesha kwamba anafanyakazi katika mazingira yenye kemikali hatari, labda kiwandani au maabara.

Hii ni lori jeupe la kusafisha maji taka lenye tanki jekundu. Limesimama kwenye barabara yenye nyasi ya miti. Watu wawili wamesimama karibu na hali ya hewa ni ya jua na mawingu kidogo.

mgonjwa ambaye ameekwa ndani ya wodi na amelalishwa juu ya kitanda na mhudumu wa afya akimsaidia kumpatia dawa ili apone na apate siha njema zaidi mwingine akimtengeneza mashine

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna mhudumu wa afya ambaye anaketi chini, huku akiangaliwa na mzazi ambaye ako na mtoto wake na huyo mgonjwa ni huyu mtoto mgonjwa anataka kutibiwa na apate afya njema.

Hapa kuna nesi ama daktari, ambaye anashughulika watoto wadogo wadogo ambao ni mgonjwa, ili amsaidie amdunge na baadaye ampatie dawa ambaye inamsaidia.

Chupa hii ya kijani inabeba virutubisho vya madini ya chuma kutoka kampuni ya Nature's Bounty . Kila kibao kina miligramu sitini na tano za madini ya chuma. Maelezo yameandikwa kuwa husaidia katika uzalishaji wa seli nyekundu za damu. Ndani ya chupa kuna vidonge mia moja.

Hapa kuna daktari na mgonjwa wake, daktari anamsaidia mgonjwa na kumuangalia upande wa macho kama ikiwa na shida, baadaye atamsaidia na kumpatia dawa, daktari pia amefungwa kwa mdomo na pia amevaa glovu wakati anamsaidia mgonjwa wake.

Kuna mhudumu wa afya ambaye amevaa maski na pia amevaa miwani huku akiwa anachukua dawa kwa sindano yake ili apatie mgonjwa dhidi ya kumkinga mgonjwa hatarini.

Hii inaonyesha yakwamba kuna watu wawili. Mmoja amevaa sare nyeupe ni mgonjwa ambaye amelazwa hospitalini akilala juu ya kitanda na huyu mwingine amekaa chini huku akishika kichwa akiwa amekaa juu ya kitanda.

Hii inaonekana ya kwamba kuna mhudumu wa afya huko akivaa kitu mdomoni akiwa anasaidia mzee mmoja ambaye ni mgonjwa baada ya kudungwa sindano. Pia hapo mkono yake ameweka ya kwamba ni safi huku akiongoja daktari apatiwe dawa.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna mhudumu wa afya akimpatia mtoto mdogo ama kumpima mtoto mdogo ili ajue shida ya mtoto huyu, na pia mtoto huyu amewekwa kwenye kitandani chake huku akilala.

Hawa ni madaktari au wahudumu wa afya wakiwa wanafanya oparesheni katika mgonjwa ili yakuambukiza mgonjwa hatarini. Pia huyu mgonjwa ako na shida ya sikio, pia madaktari hao wamevaa mdomo yao na pia wamevaa glovu.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna walinzi kama vile askari wakiwa na makaratasi huku wakitazama mbeleni. Na pia kuna watu wengine wawili, mmoja akivaa suti nyekundu na pia mmoja akivaa fulana nyeupe akiwa na karatasi kwa mkono wake.

Hii ni dawa antibiotiki yenye kirutubisho kikuu. Dawa hii hutumika kutibu maambukizi yanayosababishwa na bakteria na kitu kingine. Pia wanafaa watumie mavisu ya daktari.

Daktari na mgonjwa wake. Naona mgonjwa amefungua mkono wake wa kushoto na daktari anamchukua damu baada ya kumdunga na baadaye ajue mgonjwa huu akona shida gani.

kuna maskari wawili ambao wamesimama wakitasama uku na pia uko mbeleni kuna jengo kuu ambalo ni refu na pia kuna tractor ambalo linavunjavunja.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mafuriko ambao zimetendeka sehemu fulani uku magari yakiwa zi kwenye ndani ya maji.

Kuna mhudumu wa afya katika picha hii, akimpa mtoto dawa kwa mdomo dhidi ya kumkinga mgonjwa hatarini kama vile polio . Hii inasaidia kwamba ili mtoto apate afya njema. Pia ulezi wa mtoto akitazama mtoto amedumu.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mhudumu wa afya akijaribu kumsaidia mgonjwa wake na pia anatumia aina mbalimbali kama vile microscope uku mhudumu wa afya akivaa miwani. Anaangalia microscope kwa mgonjwa wake kwenye macho la mgonjwa.

Hii inaonyesha kwamba, kuna mzee mmoja ambaye amefunga mkono, pia ako na kofia akiwa dawa pia imewekwa kwa sindano ili achukue dawa ile ya kumkinga magonjwa kadhaa.

Hii inaonyesha ya kwamba mzazi mmoja ambaya anaketi akiwa akitazama mbeleni ,akiwa amevaa jezi kichwani na mtoto mdogo akiwa analala, hii inaonekana kwamba huyu mzazi ako hospitalini.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye ameshika chupa ya mafuta akiwa anaweka kwa mkono wake chini na anataka kumpaka sehemu zake za mwilini ambazo zinasaidia mwili wake anapojipaka.

Inaonekana ya kwamba, mzazi mmoja ambaye ameleta mtoto wake hospitalini, dhidi ya kumpiga mgonjwa hatarini. Pia amelalishwa kwa kichali chake na pia mtoto akisubiri daktari akuje ampatie dawa.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mafuriko yametendeka na ukiangalia unaona gari ambayo imeanguka huku ndani ya maji na watu wengine wakitazama na wakitoroka.

Hii inaonyesha ya kwamba ,kuna wahudumu wa afya ambao wakisaidia mgonjwa dhidi ya kumkinga ili apate afya njema. Hii mmoja akivaa jezi jeupe na mwingine akivaa jezi ya kijani.

Hii inaonekana kwamba kuna mtu mmoja ambaye ameweka sabuni kwa mkono wake akiwa anaosha. Na hii inaonyesha ya kwamba huyo mtu anaoga ama anaosha mkono wake na sabuni na pia na maji ili atoe yenye machafu ziko ndani yake.

Mhudumu wa afya akijaribu kumfanya mtoto mdogo kumpatia dawa dhidi ya kumkinga magonjwa hatarini.

Hapo watu kadhaa wamekusanyika ama wamejumuika wakitazama moshi ambao zimetoka mahali, hiyo inaonekana yakwamba mahali fulani imechomeka, na watu wanashangaa wakiwa na gari zao.

Hapa naona kuna mtu ambaye amezuru huku msituni, ili kupata hewa na kuangalia vile miche zimememea na pia ili apate hewa nzuri kwa sababu anaweza kuwa mahali ambapo hazina hewa sasa amezuru hapa msituni.

Hapa kuna mhudumu ambao wanamsaidia mtoto dhidi ya magonjwa kama vile polio, surua. Chanjo ni muhimu sana katika hali ya watoto wadogo wadogo, inamsaidia kukua na kupata afya njema.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna madaktari wa operesheni ambao wanafanya operesheni kwa mtoto mdogo, ambaye ako na shida kwa upande wa mdomo ama upande wa uso, ili baadae apone na ampatie dawa nzuri ambayo inaeza msaidia kwa mwili wake.

Hii inaonyesha ya kwamba ni dawa ya antibiotiki ambayo inasababishwa na bakteria. Mgonjwa anapochukua hii dawa inasaidika sana dhidi ya kumkinga na ugonjwa huo.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna watu kadhaa wamesimama mahali wakitumia mkokoteni kuokota maji na vilevile kuna jerican ambazo zimejazwa maji na wengine wako kwa mahali ambao wanachota maji. Pia kuna watoto wadogo wakiwa wanacheza pale wakingoja mama yao.

Hao ni wahudumu wa afya katika hospitalini wanaohudumia katika wateja ama mgonjwa ili apate dawa katika kutibu ugonjwa ambazo ako nayo . Katika mgonjwa huu wako na shida upande wa sikio na daktari anamsaidia kutoa chafu katika sikio hilo.

Kuna mafuriko nyingi zimetendeka hapo jijini. Watu kadhaa wamepatana mahali wakiangalia, wengine wamekosa kazi. Pia hii mafuriko imeleta vifo na majeraha katika jamii.

Hii ina maanisha ya kwamba kuna matukutuku ambayo yanapita ndani ya maji inaonekana ya kwamba kuna mafuriko ambayo yametendeka na hii inaweza sababisha vifo na ile ingine unaona mtu ambaye amevaa koti nyeekundu akiwa anakaa juu ya bisikeli pikipiki

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mhudumu wa afya akimdunga mgonjwa au kumpatia dawa dhidi ya magonjwa hatari. Sababu mgonjwa anapompa dawa atapona na kupata afya njema na afya njema ni muhimu sana katika jamii hii.

Chupa ya dawa aina ya Folic acid na Iron , kutoka kwa chupa ya She need. Dawa hii inarutubisha umuhimu vinavyosaidia kuongeza nashati na kinga ya mwili, kuboresha ngozi, nywele na kucha, kusaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu na bora ya fetasi kwa wajawazito. Pia inasaidia kuwa ina zaidi ya rutubisho umuhimu wa afya.

Wanawake hao wanaangalia mbeleni wakiwa na jezi aina mbalimbali. Jezi hii hutumika na watu ambao wanaitwa maasai na pia wamebeba juu jerikani ambao zimejazwa maji.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mafuriko nyingi zimetendeka baada ya kukuja mvua nyingi. Hizo njia zote za kupita magari zimefungwa. Sasa hivi watu wengine ambao wamekosa makaazi yao na pia hii mafuriko husababisha vifo.

Hii inaonekana ya kwamba kuna mwanamke ambaye anasimama huku akingalia mbele na huku nyuma yake kuna ma jerican ambayo imejazwa maji, na huko nyuma ukiangalia unaona watu wadodgo wawili huku mmoja akiwa anachota maji.

Hii inaonyesha ya kwamba ni dawa ambayo inaitwa MMR , dawa hii hutumika kwa kukinga magonjwa matatu katika maisha ya wanadamu. Ni chanjo ambayo hutumika kwa watoto miezi tisa hadi kumi na mbili, inasaidia sana wanapopata chanjo.

Hawa ni wahudumu wa afya ambaye zinaofa mtoto mdogo dawa ya kufuga dhidi ya hatarini kama vile Polio, nasurwa na wale wengine wakitazama wakiwa wanasimama na mzazi wa mtoto ameshika mtoto daktari akimdunga.

Hii ni machupa ambayo imewekwa juu ya meza, moja imeandikwa MMR vaccine ambayo ni chanjo ya suna ya mtumbi na rubela, chupa hii ina kiasi milimita ishirini. Inaonyesha maendelezo ya huduma ya afya ya chanjo kwa kinga dhidi ya magonjwa.

Hii inaonyeshwa ya kwamba kuna wahudumu wa afya ambao ni wanawake wawili, huku wakijaribu kuwapatia watoto wadogo dawa dhidi ya magonjwa na katika maisha ya binadamu afya ni muhimu sana.

Hii ni mchoro ambayo inaonyesha ya kwamba ya kutibu na kumaliza matatizo ya kuumwa na kichwa. Kama ukona kichwa ambayo inakuuma ukichukua hii dawa hii unaweza kupona na upate afya na siku njema.

Kuna watu wawili ambao wantatembea majini. Kuna mmoja anaskuma pikipiki. Kunaonekana ni mafuriko ambayo yamefanyika.

Hii inaonyesha ya kwamba, kuna sehemu fulani ambayo imejengwa nyumba ya manyata. Huku pia kuna miti na jerikani na pia kuna miti ya kukalia. Hii manyata imejengwa vizuri vile inaonekana na imejengwa sehemu ambayo haina watu.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mzazi ambaye amezaa mtoto wake kwenye hospitalini, na huyo mtoto amewekwa mahali akiangalia, mtoto wake kama ako sawa. Na pia yeye inaonekana kama yeye ni mgonjwa, amefungwa mikono yake miwili huku akichukua dawa.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mafurikl nyingi ambayo imetendeka mahali. Magari zinapita zikiwa maji zimejaa na hii inaweza sabibisha vifo, majeraha na watu wengi wanaweza kosa makazi zao.

Mhudumu wa afya ambaye anaangalia sanduku la dawa na pia dawa ziliminika juu ya meza na pia kuna sanduku jekundu ambalo limewekwa juu ya meza na pia kuna sanduku lingine ambalo ndani yake kuna dawa.

Watu wawili wameketi karibu na eneo lenye maji machafu wakijaribu kuchota maji kwa mtoni ma mtungi ya plastiki maji hayo yanaonekana kuwa mfereji machafu ya kupitisha taka na majani mazingira haya ni salama kwa afya kwani kuna uwezekano kubwa wa kuenea kwa ugonjwa ya tumbo kama kuhara na kipindupindu.

Naona hapa kuna dawa na pia sindano, dawa hii ni dawa ambaye wanapatiwa watoto ambao wako katika miezi sita, na pia hii sindano ni kitu ambayo inasaidia watu kumdunga ili wapate dawa kwa mwili yao.

Hii inaonyesha kwamba kuna wazima moto ambao wanajaribu kuzima moto huku msituni, ili hii moto isienee mahali zingine na isichomeke. Watu hao hufanya kazi muhimu katika jamii, ili isichomeke sehemu fulani.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mama mmoja ambaye amebeba mtoto wake, na pia amebeba hapo mgongoni jerikani la maji ambaye ni lita ishirini. Na pia mbele yake kuna wanawake wengine ambao wanatembea mbele yake.

Hawa ni madaktari, wahudumu wa afya katika hospitalini, na hawa wanamsaidia mgonjwa ambao ako na shida ya upande wa damu, wanampima katika shinikizo la damu ili mgonjwa huyu ajue ako na shida gani.

Wanawake wawili ambayo wanasimama mmoja akiwa na microphoni akitaka kutangaza jambo na yule mwingine akitazama mbeleni na huyu ambaye ako na microphoni anataka atangazie na watu wake wajumuike ili wapate habari njema.

Kuna mhudumu wa afya hapa ambaye ako na sindano na dawa na anataka kumtibu mgonjwa wake dhidi ya kumkinga mgonjwa na pia wale wagonjwa wengine wamesimama wakingoja daktari amalizie huyu mtu wa kwanza.

Hii inaonyesha ya kwamba kunaadhari za mafuriko katika jengo la watu, na watu wengi watakuwa wakibaki bila makaazi, na pia hii inasababisha ya kwamba watu wengi watapoteza maisha yao na vifo na majeraha.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mtoto mdogo ambaye anapita katikati ya maji na huko mbele unaona mzee mmoja ambaye amevaa fulana ya nyeupe akiwa anatembea katikati ya maji. Huko mbele unaona majengo ambayo yamejengwa yakiwa huku mbele zimefungwa ngozi.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna ajali imetendeka mahali fulani. Kwa mfano gari mawili imegongana, na kufa kwa watu wengi na gari izo zimeharibika na pia kwa watu wengi ambao wamekusanyika mahali ajali izo zilitendeka.

Kuna dawa ambayo imeekwa juu ya meza na sanduku ya dawa.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna watu wanne ambao wamesimama mahali, huku wawili wakiwa wanavaa koti ambalo ni kijani na wakiwa wanatazama ndoo ambayo zimewekwa maji ya kuoshea mkono. Huku wale wengine wakiwa wamesimama wakiangalia hawa wawili.

Dawa hii inaitwa artemether & lumefantrine ambao husaidia ugonjwa wa malaria na pia hupunguza homa kali kama vile kichefuchefu na pia huua vimea vya malaria vilivyo mwili ya watu.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye amevaa glavu huku akishika mkono mwingine ambaye inakaa imekunjika sasa anajaribu kumtibu ili apate huduma za afya ili kumkinga hizo.

Mhudumu wa afya akishika dawa ambayo inaitwa mmr vaccine, dawa hiyo ni chanjo ya kumpatia watoto dhidi ya kwa magonjwa matatu na pia magonjwa hii huambukizwa watoto ambao wako na homa kali.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna sehemu fulani ambayo imejengwa mjengo. Na hiyo mjengo ni kama ni choo. Na huku nyuma inaonekana ya kwamba kuna msitu na pia kuna miti nyingi zimepandwa huku zikionekana vizuri.

Hii apa ni muhudumu wa afya akimpa mtoto dawa ya kumkinga mtoto hatarini kama vile chanjo, polio na kadhalika. Pia kuna mlezi wa mtoto akisimama na kumtizama mtoto vile dakitari anamdunga na kumpatia dawa.

Hii ni mhudumu wa afya na pia kuna mama au mlezi wa mtoto akiwa ameshika uku daktari akiangalia mtoto shida yake.

Hii inaonyesha ya kwamba njia ambayo ilikuwa imewekwa lami sasa hivi baada ya kukuja mafuriko zimekatika na pia ni hatari kupita sababu inaweza kuua watu wengi katika maisha yao, na pia naona watu wakisimama wakitazama maji zinazotoka.

Hii inaonyesha ya kwamba kuna mhudumu wa afya akiwa na shindano yake kumdunga mgonjwa, huku mgonjwa akiwa amefunga mkono na pia amefunga mdomo.

Hapa kuna watu wawili, mgonjwa na daktari, ambaye anasaidia mgonjwa akiwa amelazwa juu ya kitanda. Mgonjwa yuko na shida ya meno, inauma meno. Daktari anampatia dawa ili apone mgonjwa hii.

Hapa kuna mhudumu wa afya kama vile daktari anamsaidia mgonjwa wake kumtoa meno ambayo ilikuwa ikimuuma kwa muda kadhaa. Mgonjwa amellishwa chini ili atulie na badaye apate dawa ambayo inasaiidia meno yake.

Hapa kuna daktari ambao wanamsaidia mgonjwa wake, kabla hajamdunga, anamchukua damu, baadaye anampima ili ajue ni mgonjwa wapi inamuuma kwa sababu anapofanya hivyo, huyo mgonjwa ataweza kumpatia dawa ambao inaweza msaidia.

Hii inaonyesha kwamba, daktari na mgonjwa wake . Daktari alimlalisha mgonjwa wake juu ya kitanda anapomtazama, kwa mdomo wa mgonjwa, ama ametaka kumtoa jino ambayo inamuuma, na baadaye ampatie dawa.

Kuna mtu mmoja ambaye amevaa jezi jeupe huku akikaa kuspray na mkono wake amefunga vizuri huku mbele.